Watu hawa wanapanda Mgomba wa ndizi, kuna migomba kadhaa lakini sahii wanapanda moja haswa. Kuna pikipiki kando yao kuonyesha kwamba wamefika hapa ili tuu kupanda migomba haya.